Thamometa imeandikwa tatu tano, tatu saba, tatu tisa, nne moja c tatu sita, tatu nane, nne sufuli, nne mbili tembe tatu.

Mbele ya hema watu watatu , wawili wamesimama mmoja ameketi. Mmoja ana kofia na barakoa, mwingine barakoa na amefunga kitambaa kichwani na mwengine ana kofia.

Taka mingi ziko chini, kuna watu watano wanaonekana wakiwa wameshikilia vijiti kwenye mikono. Kuna Seng'enge iliyoshikiliwa na mbao. Ukuta wa mawe unaonekana ukiwa na milango miwili na dirisha moja.

Chupa ya dawa imefunikwa , maandishi ya rangi nyeupe, kijani na nyeusi. natures bounty . D3 1,000 IU short term therapy for vitamin D deficiencies .

Watu wamesimama. Wengine wana glovu mikononi na wengine hawana. Vichwa vyao, vinaonekana kufunikwa. Wote wamevalia barakoa. Baadhi ya vifaa vimewekelewa juu ya meza.

Watu wanaonekana wakipokea chanjo. Wengi wao wamevalia barakoa. Mwanamke mmoja, ameketi akiwa ameshikilia karatasi. Kando yake, kuna mwanamke mwingine anayemtia chanjo. Nyuma yake, kuna mwanaume ambaye amesimama.

Wanawawake watatu, mmoja ameketi akiwa ameshika tama, mwingine aliyenyuma yake haonekani vizuri, aliye mbele ana bangili mkononi na kitambaa cha rangi nyekundu kichwani.

Hospitalini, kuna mja aliyeketi akiwa na mtoto mchanga. Kuna neti, kuna chupa ya maji, kitanda chake kina shiti nyeupe.

Chupa nyeupe ya dawa, iliyo na maandishi, dawa zenyewe zaonekana kuwa za( vitamin D) kuna Tempe kumi na tano, zilizo kando ya chupa hii.

Asubuhi kuna mafuriko. Watu wanaonekana wakipita ndani ya maji. Kuna pikipiki, baiskeli na gari. Miti inaonekana kwa umbali ikiwa na matawi ya kijani kibichi .Watu wengine wanaonekana kuwa wamesimama kando

Maji yamefurika, miti ya rangi ya kijani kibichi inaonekana kwa umbali, mmoja amekalia pikipiki na mwingine anamsukuma, amevuruta suruali kufikia kwenye magoti, pikipiki imebeba mitungi ya rangi ya manjano.

Mwanaume mmoja amevalia barakoa akiwa amesimama. Ako na sindano mkononi na anaonekana kuwa amesongwa nywele. Kando yake kuna mwanamke aliyevalia barakoa ameketi. Nyuma yao kuna picha ya watu waliovalia barakoa.

Mwanaume na mwanamke, mwanamke ameketi akiwa amefungua macho na mdomo, amevalia nguo ya rangi nyekundu na nyeusi . Mwanaume anaonekana kutia kifaa sikioni mwake, mwanaume huyu amefungua macho.

Mtoto ameketi. Kuna mwanamke aliyesimama amesongwa. Amevalia kabuti nyeupe na ndani ana nguo nyeusi. Kuna kiti kidogo kilichoko hapo kando. Kuna mlango uliofunguliwa.

Jua limewaka . Miti miembamba inaonekana , matawi yake ni ya kijani. Watoto watatu wanaonekana wakitabasamu , wote wamenyoa nywele wanaonekana wakiwa wamefungua mikono yao.

Nyumba ndogo ndogo zinaonekana kwa mbali, jua limewaka na mawingu ni ya samawati. Wanawake wawili wameketi. Mmoja amevalia ushanga kichwani na kwenye shingo na pia mikononi. Mwingine amevalia kabuti la rangi nyeupe, pamoja na barakoa.

Watu wawili waliovalia barakoa na wamefunika vichwa vyao. Mwanamke amelala kitandani akiwa amefunikwa na shuka nyeupe na nyingine ya samawati. Anaonekana kutiwa kitu kinywani. Kando kuna mashine.

Mkebe umeandikwa Blueband. Imewekelewa mbele ingine juu. Kando kuna mikebe ingine iliyo ya vifuniko vya rangi tofauti kuna vitu ndani. Kando kuna miti. Kuna mwanamke ameketi akiwa ameshikilia kifaa mkononi.

Meza nyekundu iliyowekelewa chupa kubwa na ndogo vile vile kuna kijiko na kikombe, kuna karatasi zilizo na vitu ndani, chini kuna vitabu na begi iliyoekwa hapo kando.

Mwanaume ameshika rununu, anaonekana akipita. Kando kuna mwanamke aliyeinama na watoto wamesimama. Kuna mitungi ya maji wanayoonekana wanateka. Kuna jengo ndogo la mawe lililopakwa rangi nyeupe na samawati.

Mwanamke amemshika mtoto mdogo, mtoto huyu anaonekana kupatiwa chanjo kupitia kwenye mdomo. Kuna baadhi ya watu waliosimama hapo kando mmoja akiwa na simu akichukua picha.

Wanawake wawili wamefunga vitambaa kichwani, mmoja ameketi akiwa amempakata mtoto anayeonekana akilia,.Mmoja anashika mtoto akimpa chanjo, kuna kiti na meza, pazia ukutani.

Watu wamesimama wengine wana mifuko kwenye migongo wamevalia kofia za rangi ya samawati na glavu za rangi ya samawati wanaonekana kuwa wameshika viti vya rangi nyeupe, kando kuna jengo mwanaume mmoja anaonekana akiwa amesimama juu.

Watu wamesimama baadhi wako na barakoa, wengine wanaonekana kwa umbali, mwanamke ameshikilia sindano na dawa amevalia miwani, ako na kabuti nyeupe ndani blausi yenye maua nyeusi.

Tanki tatu za maji za rangi nyeusi. Kuna mwanaume anayeonekana kuwa ameinua mkono juu na kando yake kuna pango lililoandikwa kwa water step .

Ukutani kuna picha iliyochorwa michoro, mwanaume amevlia nguo moja ya mikono mirefu na ingine mikono fupi, kuna kabati iliyowekwa dawa, dawa hizi zimepangwa na ziko na michoro na maandishi tofauti.

Taa inawaka kuna gari inayoegeshwa kwenye maji mengi kunaonekana kuwa na mafuriko hapo kando gari lingine limesimamishwa kuna miti ya kijani kibichi iliyozunguka sehemu hii.

Watu wanne, wanawake watatu na mwanaume mmoja. Wanawake wawili wamevaa sketi na mwingine amevaa suruali. Mwanamke mmoja anaonekana kuwa, akipeana maagizo.

Ni mchana mwanaume anaonekana kuwa amesimama anakifaa mgongoni, anaonekana akipulizia mimmea, mimmea ni ya mahindi na ni ya rangi ya kijani, miti inaonekana kwa umbali, mwanaume huyu amevalia mavazi rasmi barakoa na glovu mkononi.

Wanawake wawili, mmoja amevalia miwani na mwingine amevalia jilbabu. Mtoto anaonekana kuwa amepakatwa huku akipewa chanjo kwenye paja lake. Juu ya meza kuna bakuli iliyo na dawa.

Mwanamke amenyoa nywele anaonekana akiwa na tabasamu, amempakata mtoto mtoto amevalishwa kofia ya rangi nyeupe, kando yake kuna neti nyeupe ukuta ni wa rangi ya zamawati, mwanamke huyu amekalia kitanda.

Ua wa rangi ya kijani. Mwanamke anaonekana kuwa amesimama akizima moto. Moto unawaka. Moshi unaenea juu. Mwanamke ameshika kifaa kinachoitwa, fire extinguisher . Miti inaonekana kwa umbali.

Mkono uliovikwa pete kwenye kidole, umeshikilia sindano na dawa mbili, ukutani kuna rangi nyeupe na samawati vile vile kuna karatasi zilizo kwenye ukuta

Watu wamesimama. Wengine wamevalia barakoa, wengine hawana. Mwanamke mmoja anaonekana kuwa na miwani kwenye shingo akiwa ameshikilia kijiti. Baadhi wamevalia glovu za rangi ya samawati. Jua limewaka. Miti inaonekana kwa umbali. Wanaonekana kupokea masharti.

Watu wamesimama, wameshika bendera mikononi, chini kuna mifuko ya rangi nyekundu. Wanaume kwa wanawake wanaonekana wakitabasamu, baadhi wako na miwani, wengine wamefunika vichwa.

Nature made iron 18mg per serving with vitamin c Garmin 100% daily value of iron . Rangi nyekundu, nyeupe. Kifuniko ya rangi ya manjano.

Mwanamke amesimama akiwa anatabasamu, nywele zake zikiwa zimesongwa, ameshika sodo na nguo ya ndani, mwenzake ameketi anaonekana akimsikiliza, nyuma yake kuna ubao ulio na maandishi.

Mtoto ameshikwa na msichana kuna wanawake wawili pia wanaoshikilia mtoto, mwanamke mmoja anaonekana kuwa akimpatia mtoto chanjo, kando yake kuna mwanamke mwengine akiwa amesimama akiwa amembeba mtoto.

Wanawake kwa wanaume. Baadhi wamesimama na wengine wameketi. Kuna wale waliovalia glovu na barakoa. Wengine, wameketi chini wakiwa wamevalia kofia nyeupe. Mwanamke mmoja, anaonekana kuwa akifungua kinywa akiangaliwa meno.

Watoto wawili wachanga wamepakatwa. Wanaonekana kuwa wamelala. Kuna wanawake watatu. Mmoja ana nywele fupi na mwengine amesonga. Kuna kitanda ambapo wameweza kuwekelea watoto hawa. Mwanamke mmoja anawatazama.

Mwanamke amefunga kitambaa kichwani, ameweza kumshika mtoto mdogo kando yake kuna mwanamke mwingin aliyevaa kabuti jeupe anaonekana akilpeana chanjo kwa huyu mtoto .

Nguo zimeanikwa kwenye kamba, kuna jengo la mabati. Mwanamke anaonekana kuwa amechutama akichota maji. Mfereji umefunguliwa, maji yanamiminika kwenye mtungi uliyo ndani ya karai mbili.

Daktari wawili wanahudumia mgonjwa, daktari hawa wamevalia barakoa na mmoja ana miwani, wamevalia maleba rasmi ya kijani kibichi na kofia, mmoja kofia yake ni ya kijani na mwingine ni ya samawati.

Wanawake watatu wamesimama na mmoja ameketi. Aliyeketi, amefunga kitambaa kichwani na amefunga macho. Anaonekana kuwa akishikilia kifaa kwenye sikio. Waliosimama wamevalia glovu kwenye mikono.

Wanawake wawili wamevalia barakoa wameketi kwenye viti vyeusi. Wako kwenye cherehani. Wanaonekana wakishona barakoa. Kuna Kabati ya rangi ya kijani iliyofungwa. Wanawake hawa wamevalia kabuti nyeupe.

Mtoni kuna watu wawili wanavuka, mmoja amembeba mwingine mgongoni, watu wanne wanaonekana kuwa wamesimama kando wakitazama anayevushwa, anayevushana mto amejifunga kichwa kwa kitambaa jeupe.

Chupa ya dawa yenye kifuniko nyeusi, Countrylife, easy iron 25mg, certified glutten free, non constipating, gentle on stomach, supports energy .

Mporomoko wa jengo. Kuna wanaume wanaonekana wakiwa wamesimama na mwengine anakimbia. Wawili wanaonekana kuwa wameshika rununu zao wakichukua picha. Kando yake kuna jengo na nguo zilizoanikwa.

Watu wawili, mmoja amelala na mwingine amesimama, aliyesimama amevalia nguo ya samawati ila uso wake hauonekani amevalia glovu na anaonekana kutia kifaa kwenye kinywa cha aliyelala.

Watu watatu wamefungulia mifereji. Mmoja amevalia barakoa na begi mgongoni, mwingine amevalia barakoa. Kuna sabuni tano zilizo hapo juu.

Wanawake wawili, mmoja ameketi na mwingine amesimama. Aliyeketi amemshika mtoto akiwa amelala. Mwanamke mmoja aliyevalia miwani anaonekana akifungua kinywa cha mtoto na kutia chanjo.

Watoto watatu wamepanga foleni wakiwa wameshikilia chupa . Mmoja anateka maji, watoto hawa wana sare za shule kando yao kuna mwanamke aliyesimama akiwatazama.

Watu watatu, wanawake wawili na askari mmoja wote wamevalia barakoa. Chini kuna ndoo wanawake hawa wamevalia suruali na mmoja ako na mfuko mgongoni anaonekana akinawa mikono.

Mwanamke anaonekana kuwa amemshika mtoto mdogo aliyefunikwa. Kando, kuna mwanaume ambaye anakaa daktari, aliyevalia kabuti jeupe akiwa anapatia mtoto chanjo.

Chupa iliyofunikwa ya rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi na nyeupe ngirisugu for hernia imewekelewa juu ya meza iliyo na kitambaa cha rangi nyekundu. Kifuniko ni ya rangi nyeupe.

Kuna mwangaza, mwanamke mmoja amesimama akiwa ameshika sindano na chanjo, amevalia barakoa ya rangi ya samawati ukuta umepakwa rangi ya samawati. Vilevile vidole vya mwanamke vimepakwa rangi.

Wanaume kwa wanawake wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa. Baadhi wameketi na wengine wamechuchumaa. Kando yao kuna jengo ndogo la mawe lililo na mabati juu.

Ajali barabarani. Moto unawaka. Gari moja limeanguka. Lingine limeinama, lilioandikwa Danger Petrol .Watu wanaonekana wakitazama. Mmoja wao ameshika simu mkononi. Moshi umepaa angani.

Watu watatu. Mmoja, haonekani vizuri ila, mikono yake inaonekana ikiwa imeshika sindano. Mwanamke amevalia barakoa akiwa amempakata mtoto. Kuna kiti ambacho amekalia.

Mashini imezimwa, mwanaume amelala akiwa na viatu vya rangi nyeupe na nyekundu, mwanamke amevalia barakoa na glovu vile vile ako na kabuti nyeupe anaonekana kutia kifaa kinywani.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, waliosimama. Wamevalia barakoa. Mwanaume mmoja amevalia nguo ya samawati na mwanamke amevalia nguo nyeupe. Mwanamke anaonekana kuwa, ameshikilia kifaa kilichowekwa mdomo wa mwanamke aliyelala.

Jengo la mawe linaonekana kwa umbali miti imesimama jua limewaka mwanamke amevalia jambali, dera, shuka kwenye kiuno na shuka kwenye kichwa, watoto wanaonekana.

Mtoto amesimama. Mwanamke ameshika kalamu, kitabu, na kifaa. Anaonekana kuwa anaandika. Kuna chati kwenye ukuta na kuna televisheni. Dirisha imefunguliwa.

Mtaroni kuna maji chafu na takataka .watoto wawili wanaonekana wakiwa wameketi mmoja wa kike mwingine wa kiume. Wanaonekana kuwa wakiteka Maji kutoka kwa Shimo iliyo chini.

Watu wamesimama na wengine wameketi, mwanamke mmoja amempakata mtoto, mwanaume aliyevalia nguo ya samawati anaonekana kuwa ameshika shindano tayari kumdunga mtoto, mwanamke mmoja amefunga kitambaa kichwani.

Wanawake wawili wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mmoja amenyoa nywele, mwingine ana nywele. Mmoja amevalia miwani, mtoto amepakatwa akiwa amefungwa taulo nyeupe. Mtoto anatiwa chanjo.

Watu wawili mmoja amelala mwingine amesimama. Aliyelala amefungua kinywa na kuna kifaa kilichotiwa kinywani mwake. Aliyesimama amevalia glovu mikononi na nguo ya samawati. Ukuta ni wa rangi nyeupe.

Chupa nne za dawa. Mbili mandishi yake hayaonekani vizuri. Ila moja mandishi yake , yanaonekana yakiwa yameandikwa idle prufen , iliyoandikwa kwa rangi nyeusi. Chupa hizi zimewekelewa juu ya karatasi ya samawati.

Jua limewaka, wanawake wawili wamesimama kando ya Nissani. Wote wamevalia barakoa na glavu mikononi. Nissani ina gurudumu nyeusi. Wamesimama kwa nyasi ya rangi ya kijani. Wanawake hawa, mmoja amevalia suruali na mwingine sketi.

Chupa ya dawa iliyo na kifuniko nyeusi ina karatasi nyeusi na nyeupe ina maandishi ya rangi nyeusi na mengine ya rangi ya kijani vitamin D3 5000IU; OML .

Watu wawili wamekaa, wote wana nywele fupi, mmoja amevalia kabuti ya rangi nyeupe, amekalia kiti ya rangi nyeusi, kando yake kuna kiti ambacho hakijakaliwa.

Kuna pazia, ukuta mweupe. Watu wawili wameketi chini. Mmoja amevalia blausi ya rangi nyeusi na mwingine amevalia kabuti. Kuna wa kiume na wa kike. Mwanaume yuko na pete kwenye kidole. Anaonekana kuwa akitazama kitu kwenye kifaa.

Kuna majengo ya mabati na matope. Wanawake wawili wanaonekana wakiwa wanapita ndani ya maji. Mmoja akiwa na mkwaju na mwingine amebeba miti.

Kalenda ukutani na pazia. Kuna shimo kwenye ukuta na pia picha. Mwaume, ameweza kuinama chini akiwa ameshikilia mbao. Kando yake, kuna kiti ya samawati iliyojengwa kwa mbao.

Chupa ya dawa imefunikwa ina maandishi ya rangi nyeupe ,samawati, nyeusi na nyekundu ina maandishi 60 tablets she needs folic acid and iron .

Hospitalini, mwanamke mmoja anaonekana kulazwa na mwingine anamuhudumia, mmoja amevalia barakoa aliyelala amefunikwa kichwani ana mavazi ya samawati kitanda chake kina shuka ya rangi nyeupe.

Watu wawili wamesimama, mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Mtoto amelazwa kitandani. Mwanamume mmoja amevalia barakoa nyeupe na miwani. Kando kuna viti viwili ambavyo havijakaliwa. Mlango umefungwa.

Watu watatu, mmoja ameketi wawili wamesimama, mwanaume amevalia shati nyeupe na shati nyingine ya samawati yenye mikono mirefu, mwanamke amesonga nywele na ana glovu kwenye mikono, mwanaume anashikilia kifaa kwenye masikio.

Vijiti vidogovidogo nyumba zenye mabati juu yake wanawake na watoto wamesimama mitungi mingi ya maji jua limewaka mtoto anaonekana akiwa amejishika kiuno

Watu wako ndani ya hema nyeupe. Kuna waliosimama na wengine wameketi. Mwanaume mmoja, anaonekana kuwa amebeba karatasi iliyoandikwa Tuskys. Wengine wamebeba karatasi mikononi. Wote wanaonekana kuwa katika shughuli.

Afisa wawili wamesimama wakiwa wametazama kando, kuna jengo kubwa na hapo kando lingine limeporomoka, tractor inaonekana kuwa inabomoa, nyasi ni za rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe anaonekana kuwa amekufa kutokana na ukame kuna mawe chini na kuna mti moja wanaume wawili wanaonenakana wakitembea moja ameshika kijiti na mwingine hajashika.

Wanawake watatu, mmoja amesimama, mwengine ameinama na mwengine ameketi. Wawili wana saa mikononi. Wote wana barakoa. Mmoja ana miwani. Kando yake kuna meza.

Moto umewaka .Watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama. Wameshikilia vifaa mikononi. Vichwani wamevaa kofia. Vilevile wana mikoba kwenye mgongo .Nyasi inaonekana ikichomeka.

Televisheni ina picha, kuna wanawake watatu wamesimama wakiwa wamevalia barakoa na nguo za samawati. Mwingine ni mjamzito amesimama, kuna mtoto anaonekana kuwa amelazwa na kitanda kilicho wazi.

Chupa nne za dawa zenye rangi tofauti na maandishi tofauti nodic naturals zero sugar vitamin D3 , Vitamin D3 chewable , vitamin D3 potensy , pure vitamin D .

Chupa yenye kifuniko cha rangi nyekundu. Ina maandishi ambayo hayaonekani vizuri. Ndani yake, kuna dawa. Kuna tembe tatu za rangi nyekundu. Vile vile, kujna matunda tatu.

Watu wameketi, mwanamke mmoja anaonekana kuwa amwekelewa mkono juu ya kichwa anapimwa sikio, anayempima amevalia saa mkononi kando kuna meza, mwanamke mmoja anaonekana kwa umbali akiwa amevalia miwani.

Kuna mwanamke aliyeketi kwenye kitanda hospitalini akiwa amemshika mtoto mchanga, kando yake watu wanaonekana kuwa wamekuja kumtembelea hospitalini wakimpa ushauri.

Mzazi amemshika mtoto mchanga na hapo kuna daktari ambaye anapatiana chanjo . Mtoto anaonekana kuwa ametulia, kuna baadhi ya karatasi zilizowekwa ukutani.

Serums institute, measles mumbs and rubella vaccine, life ip trisevark psl . Pakiti ya dawa. Ina rangi nyekundu na nyeupe na nyeusi.

Chati ya rangi ya manjano na maandishi meusi ukutani. Wanawake wawili wameketi , kuna chupa ya tembe kwenye meza, viti ni vyeusi, kuna meza iliyo na vitabu juu yake.

Watu wawili wa kike wote wanaonyesha meno yao mmoja amenyoa nywele mwingine amefunika nywele na amevalia miwani amevaa glovu mikononi na kabuti nyeupe amemshika mwenzake kwenye bega.

Mzee amevalia barakoa ya samawati na kofia ya samawati. Amefunga macho na amewekelea mkono mmoja kwenye bega. Anaonekana kuwa akipokea chanjo kutoka kwa mwanamke aliye na pete kwenye kidole.

Hospitalini, watu wawili wamesimama na moja amelala. Wawili, wamevalia barakoa na wamefunika kichwa. Mmoja ni wa kiume na mwingine ni wa kike. Aliyelala anaonekana akifungua kinywa.

Maji mengi na Kuna gari zilizotumbukia ndani, zingine zimesimama, kunaonekana kuwa na miti ya waya za stima kuna jengo lingine lililo kando la rangi nyeupe na ya manjano.

Mwanamke ameketi akiwa amevalia barakoa, amesonga nywele na ana miwani. Mikononi amepaka rangi kwenye vidole na ako na bangili. Amevalia suruali na shati nyeupe. Kando yake mwanamke anampa chanjo.

Watu wawili wamesimama. Mmoja ameshikilia kifuniko na mwengine mtungi wa rangi ya samawati. Mitungi ingine ya rangi ya samawati na nyekundu ziko kando. Zingine zimefunikwa kwa vifuniko vyeupe.

Watu wawili. Mmoja amesimama, amevalia kabuti jeupe na ameshikilia vifaa viwili kwenye mkono. Anaonekana kuwa amevalia barakoa na miwani. Kuna mwanamke aliyelala akiwa amefungua kinywa.

Wanawake wawili, wote wamevalia barakoa. Mmoja amefunika kichwa chake, ameinua mikono ya nguo yake. Amewekelea mkono kwenye meza. Mezani kuna vitabu. Mwanamme mmoja anaonekana akitia chanjo.

Viti vinne wanawake watatu wameketi ambao ni wajawazito ,kuna kiti kimoja ambacho hakija kaliwa mwanamke mmoja amelala chini na mwengine anaonekana akiwa anamhudumia amevalia nguo ya rangi ya samawati.

Mwanaume ameketi akiwa amevalia barakoa na kitu kichwani. Ana kabuti nyeupe na ndani ana shati ya samawati, ameketi chini , chupa za dawa zilizo na maandishi na vifuniko vyeupe, kuna pakiti za kuweka dawa.

Watu wawili. Moja amesimama na mwengine ameketi. Aliyesimama amevalia nguo za rangi ya samawati aliyeketi ameweka mikono yake mbele. Kando Kuna kiti nyeupe ya plastic . Kwa umbali kuna meza imewekelewa vifaa na chupa ya maji.

Watu wawili wamevalia barakoa, mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Wa kiume anaonekana kuwa na miwani aliyeiweka kwenye kichwa. Kuna dada anayeonekana kuwa amefungua kinywa akiangaliwa meno.

Wanawake wawili , mmoja amelala mwingine amesimama amevalia miwani na kofia kichwani ya rangi ya samawati , ana barakoa ya rangi ya samawati na glovu mikononi , vilevile ana saa. Aliyelala amefungua kinywa.

Ngombe ana pembe ndefu, anaonekana kuwa anatiwa kifaa kwenye pua, kuna watu wawili, mmoja sura yake haionekani mwingine amevalia barakoa na amejifunika kila mahali, anaonekana kutia kifaa kwenye pua la ngombe.

Watu wawili wanaonekana kuzungumza. Kuna mashine iliyo mbele yao, mwanamke mmoja ameketi akiwa ametandaza miguu na viatu vyeusi, mwanamke mwingine anaonekana kuwa ameshikilia kalamu na faili.

Mwanamke amefunga kitambaa kichwani, anaonekana kuwa akiosha mikono yake. Kuna mfereji unaotoa maji. Kando yake, kuna mfereji uliotengenezwa kwa mawe. Kuna nyasi za kijani kibichi na kikombe.

Wanaume wawili wamevalia barakoa, mmoja haonekani vizuri, ukuta kuna bango lililoandikwa Unicef, mwanamme mmoja aliyevalia kabuti jeupe anaonekana akitoa masharti, ameshikilia rununu mkononi.

Pakiti ya dawa iliyo na maandishi ya rangi nyekundu, nyeupe, na nyeusi vile vile kuna chupa ya dawa iliyo na maandishi ya rangi nyeusi, nyekundu, na nyeupe, kuna tembe mbili ziko chini.

Jua limewaka. Watu wanaonekana. Mzee mmoja aliye na ndevu nyeupe amevalia kofia. Kuna mwavuli. Miti ina majani ya rangi ya kijani kibichi. Kuna ubao ulioandikwa kwa maandishi meupe.

Watu wameketi, baadhi wameketi kwenye fomu na wengine kwenye viti vya plastiki. Kuna wale walio na barakoa na wengine hawana, kuna jengo la mawe lililofunguliwa dirisha. Mwanamke mmoja anaonekana kusimama akiwazungumzia watu.

Jua limewaka mwaname amevalia barakoa anaonekana akinawa mkono, tanki ndogo imeandikwa UNICEF mtoto amesimama akitazama mwanamke ,kando kuna kiti cha rangi ya kijani ,watoto wengine wanaonekana kwa umbali.

Wanawake wawili wamesimama. Mmoja amevalia suruali, na mwingine amevalia sketi. Wote wanaonekana wakiwahudumia watoto. Juu ya meza kuna vifaa mbali mbali, sakafu ni safi, dirisha zimefungwa.

Mtu amesimama. Amefunika kichwa. Amevalia barakoa na amevalia glovu. Mezani kuna pakiti ya glovu, chupa za tembe na chupa mbili za maji. Nyuma yake kuna ngazi. Ukutani kuna karatasi zilizobandikwa.

Watu wawili, Mwanaume mmoja na mwanamke wote wamevalia miwani. Mwanaume amevalia glovu nyeupe na barakoa vilevile anaonekana kutia kifaa kinywani mwa mwanamke. Nyuma yake kuna meza ilioekelewa vifaa.

Daktari watatu wamevalia nguo rasmi za rangi ya samawati, kuna mgonjwa aliyelala akiwa amefunikwa macho. Daktari hawa wamevalia barakoa, kuna glasi na madirisha makubwa makubwa.

Wanawake wawili wamevalia barakoa na glovu. Pia wamefunga vichwa vyao. Mtoto amelala, miguu yake iko wazi. Kuna nambari 36.2.

Mwanaume mmoja amelala akiwa amefunga leso na shati ya mikono mirefu, kando kuna mwanamke aliyesimama akiwa na nguo ya rangi ya samawati, amenyoa nywele, kando yake kuna meza iliyo na vifaa.

Watu wameketi na wengine wamesimama mwanamke anonekana kuwa amevalia barakoa vilevile watu wengine wamevalia barakoa, mwanaume mmoja anaonekana akimpa mwanamke chanjo mkononi.

Kuna pakiti ya dawa. Kuna dawa zingine zilizo hapo chini. Moja imefungiliwa na nyingine haijafunguliwa. Kuna glass ya maji na tembe tano. Nyeusi, nyeupe, nyekundu na manjano.

Maji yamefurika. Kuna watu ambao wamebebwa na pikipiki wanapita majini. Pikipiki hiyo ina umbrella nyeusi. Moja wa watu hao, amejifunika shuka ya rangi nyekundu. Kando, kuna gari mbili

Chupa za dawa zilizo na maandishi tofauti .Chupa hizi zina vifuniko vya rangi ya samawati. Maandishi ni ya rangi nyeusi. One single dose 0.5 Measles, mumps, rubella virus

Watu wawili mwanamke na mwanaume, kando yao kuna choo iliyoandikwa fresh life na ni ya rangi ya samawati, kuna jengo la mabati, waya za stima zinaonekana kama zimepita.

Ajali ya gari. Gari hili limevunjika vyioo na sehemu zingine. Watu wanaonekana kuwa wamesimama , wengine wakitizama na wengine wakisaza yaliyobaki. Vilevile kuna gari ya petroli hapo kando.

Wanawake wawili wamevalia barakoa, mtoto amepakatwa, mwanamke mmoja amekalia viti vitatu vya plastiki vya rangi nyeupe nyuma yake kuna mlango wa rangi ya kijani, mwanamke mmoja anaonekana kutia chanjo kwenye mtoto.

Mwanaume amevalia shati yenye mikono fupi yenye rangi nyeupe, amenyoa nywele na kuvalia suruali ya rangi nyeusi. Watoto wameketi wameshika karatasi kwenye mikono, dirisha zimefunguliwa.

Wanaume wawili wameketi na kuna mwanamke aliyelala, wameshikilia vifaa mikononi wakiwa wamevalia glovu na saa. Wote wawili wana miwani kwenye macho.

Mwanamke ameinama, amevalia glovu nyeusi mikononi na ameshikilia ndoo ya rangi nyekundu. Ndani ina maji. Ukutani kumeandikwa Safe Water. Always drink clean, treated or boiled water .

Anga ni la samawati na mawingu ni ya rangi nyeupe, jengo limeporomoka. Maji yamefurika. Nguo zimeanikwa. Kuna majengo ya mawe kando ya mto. Taka zinaonekana kando ya mto.

Mporomoko wa jengo, watu wengi wanaonekana kuwa wamesimama juu ya mabaki ya jengo hilo, wengine wameinama wakisaza yaliyobaki, waokoaji wanaonekana pia wamesimama.

Mwanamke amelalia kitanda akiwa amemshika mtoto. Mtoto amevalishwa kofia na amefunikwa kwa kitambaa cheupe. Kando yake, kuna meza na kuna vitabu vilivyoko juu ya meza. Sakafu inaoneka kuwa ni safi.

Watu wamepanga foleni tayari kupokea chanjo. Wengine wameketi na wengine wamesimama. Kuna mwanaume ameketi akiwa amevalia nguo nyeupe na barakoa. Anaonekana akipokea chanjo. Wengine wanamtazama.

Mzee anaonekana kuwa amevalia barakoa. Amefuta mkono wa shati yake juu. Anaonekana kuwa amedungwa chanjo. Mwanamke ameinama, amevalia barakoa, ameshikilia kifaa kwenye mkono.

Mtoto analia amevalia nguo yenye rangi nyeusi na manjano, mikono inaonekana ikimshika mtoto na mikono hiyo imevalia glovu, mikono mingine inatia chanjo kwenye mtoto.

Watu wawili wamesimama wakiwa wamevalia nguo ya rangi nyeupe, barakoa nyeupe na glovu za samawati. Kuna viti na meza ndogo iliyowekelewa maua juu yake. Mmoja, anaonekana kuwa, anapangusa mawe.

Chupa ya dawa na sindano MMR measles, mumps ,rubella vaccine 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5 .

Mafuriko, watu wanapita ndani ya maji, wengine wameshikilia viatu mikononi mwao, wengine wanaonekana kwa umbali. Nyasi zinaonekana za rangi ya kijani, miti vilevile inaonekana kwa umbali.

Kiti nyeusi na mtu ameketi, chupa ya dawa iliyo na kifuniko na mchoro, dawa ya tezidume kupanuka, funguo ziko juu ya meza, chupa ina rangi ya kijani na nyeupe.

Chupa iliyo na kifuniko ya rangi nyekundu, Epilepsy Medicine, safi dawa, imewekelewa kwenye sakafu, ukuta umechorwa rangi mbili tofauti, rangi ya kahawia.

Watu wanatembea na wengine wamesimama, mwanaume mmoja ameonekana kwa mbali akiwa anazungumza na simu, mwanamke amevalia barakoa akiwa ameshikilia pakiti yabarakoa ana mfuko mdogo kwenye kiuno na amevalia glafu kwenye mikono.